Huduma ya watu wazima inawasaidia sana kwani watu wanaweza kukuwa bila ya kupata madhara au magonjwa yoyote.

Daktari anampa mama chanjo kwa mkono, huku wamevalia maski inayosaidia kwa kutosambaza magonjwa inayosambazwa na hewa.

Watu hawa waliovalia tafakari ya samawati, wanatembea eneo nyingi, ilikusaidia watu katika afya ya jamii na usambazaji.

Afya ya jamii na usambazaji hutumia malori makubwa makubwa yanayobeba bidhaa mbalimbali kuelekea eneo tofautitofauti.

Afya ya jamii na usambazaji mbali na kuwasaidia watu wasio jiweza, pia huwasaidia watu waliokua kiumri kwa njia mbalimbali.

Watu wanaohusiana na afya ya jamii na afya, huhakikisha kuwa wameenea kwenye maeneo kote, ili watu waweze kufaidika.

Huduma za afya na usambazaji imeweza kuwafikia watu wengi walio eneo tofauti tofauti ili waweze kuwa na usawa.

Watu waliovalia tafakali ya samawati na kijani kibichi, wanafanya kazi za huduma ya afya ya jamii na usambazaji.

Watu wengi, wametoka sehemu mbalimbali, huku wamepanga foleni, ili waweze kupata afya ya jamii na usambazaji kwa wote.

Afya ya jamii na usambazaji imewasaidia wengi hasa wasiojiweza kwenye nchi ili waweze kujisikia kama wengine

Afya ya jamii na kufikia inajumuisha kuchukua huduma za afya moja kwa moja kwa jamii hasa wale ambao wanaweza kupata huduma za afya za jadi.

Afya ya jamii na usambazaji inachangia pakubwa, kwani inawezesha wale wasiojiweza kupata kile wanachotaka au wanachofaa kutumia kwa muda unaofaa.

Mtu akiwa na shida ya meno, au afya ya mdomo, anapaswa kwenda kwenye daktari wa mdomo ili aweze kupata matibabu tosha.

Meno inapotunzwa kwa jinsi inayofaa, mdomo haiwezi kupata harufu na mtu atakuwa na afya bora mdomoni mwake.

Daktari anaposhughulikia afya ya meno au mdomo kwa mwanadamu, anapaswa kutumia silaha sahihi, ili kujiepusha na magonjwa yanayohusiana na mdomo.

Ni jukumu letu kuhakikisha kuwa meno imetuzwa kwa njia inayofaa kwa kusugua na dawa inayofaa na kutokula vitu vya sukari inayoharibu.

Usafi duni wa mdomo unaweza kusababisha shida mbalimbali pamoja na vifaru, ugonjwa wa ufizi na kuathiri afya ya jumla.

Afya ya meno au afya ya mdomo inahusu ustawi wa meno yako, ufizi na mfumo mzima wa usoni. Kudumisha afya nzuri ya meno, ni muhimu kwa kula, kuongea na ustawi wa jumla.

Watu hawa wametawanyika, wengine wakiwa wamevalia nguo ya buluu na wengine wakiwa wamevalia kofia ya manjano, gari la wazima moto ikiwa kando yao.

Mtu aliyevalia nguo za usalama, huku gari ya wazima moto imepanga foleni, inasaidia watu walioathirika, na moto katika eneo hilo.

Wanajeshi waliovalia nguo za rangi za buluu wakiwa kwenye bodaboda, huku wamebeba silaha. Wanazingatia usalama ya watu nchini.

Maji yamefurika, huku watu wakisimama kati. Janga kama hili likifanyika, wanachama cha Msalaba Nyekundu hutumika kusaidia hawa watu.

Watu waliovalia tafakari nyekundu iliyo na msalaba wanasaidia watu waliopatwa na janga ya mafuriko. Wanachama hawa ni chama cha msalaba mwekundu.

Watu hawa waliovalia sweta nyekundu na tafakari ya manjano, ni wa chama cha Msalaba. Wamekuja kusaidia watu walioathirika na mafuriko.

Kunapotokea janga, shida au pia ajali barabarani magari za ambulensi hutumika ili kuwasaidia walioadhirika au waliopata ajali.

Msichana anakunywa maji kutumia mikono yake. Maji yakizingatiwa na kuwekwa iwe safi, haiwezi kudhuru mtu.

Kwa kuzingatia afya ya mazingira, ni jukumu letu kubwa kunawa mikono baada ya kula, na baada ya kusalimia watu.

Afya ya mazingira inachangia pia pakubwa kwa ukuzaji wa mimea kwani mimea inakua ikiwa kijani kibichi yaani rangi inayofaa.

Ili kuzingatia afya ya mazingira, maji yanayotoka kwenye gonga zote nchini, yanapaswa kuwa safi kwa utumizi wa nyumbani na pia kwa kunywa.

Mara nyingi panatokea uporomoko wa ardhi ,vyumba vingi huharibika hata kuangukiwa na miti. Watu pia huadhirika sana kwani wanakosa pa kukaa.

Usimamizi wa vifaa vya afya na miundo mbinu, inapozingatiwa vipasavyo, wagonjwa wanaweza kushughulikiwa bila wasiwasi.

Vituo vya huduma vya afya na miundo mbinu, vinapaswa kuangaliwa sana ili magonjwa yasiweze kusambaa katika eneo lolote.

Mashine iliyo na rangi nyeupe na rangi nyeusi, inatumika hospitalini na madaktari. Kifaa hiki ni mojawapo ya vifaa vya afya ma miundo mbinu.

Vifaa na miundombinu inajumuisha miundo ya mwili . Vifaa na mifumo muhimu kwa kutoa huduma za afya. Hii ni pamoja na kila kitu kutoka kwa majengo na vifaa vya matibabu.

Sindano hili likishatumika kwa njia inayofaa, inapaswa kurushwa vizuri ili anayetumia au mtu yeyote aliyekaribu asiweze kuathirika.

Vifaa vya matibabu na vifaa vimetengenezwa kwa aina mbalimbali ili viweze kutibu magonjwa mbalimbali sehemu yeyote.

Vifaa vya matibabu na vifaa vinapaswa kuwekwa kwa utaratibu na mahali ambapo watoto hawawezi kuwafikia.

Vifaa vya afya na vifaa, vinazingatiwa mno, ili madaktari wanapotumia, wanaweza kupata shida tofauti tofauti katika miili ya wanadamu.

Vifaa vya matibabu na vifaa hutengenezwa kutumia teknolojia ya kisasa ili mgonjwa anaposaidika iweze kujilikana ni magonjwa gani yanayomwathiri.

Dawa za kusafisha vyombo vya matibabu ni mojawapo ya vifaa vya afya na vifaa, vinavyotumika hospitalini ili magonjwa yasiweze kusambaa.

Mashine nyeupe, iliyo na vifungo tatu, ni mashine inayotumika kama vifaa vya afya na vifaa, kwa kupima shinikizo ya mwili kwa watu wa umri wowote.

Vifaa vya matibabu na vifaa, huwasaidia madaktari kama vile tarakilishi na kadhalika, kurekodi maneno yanayohusiana na hospitali, ili isiweze kupotea.

Mashine hii ni mojawapo aina ya vifaa vya afya na vifaa ambayo hutumika hospitalini. Mara nyingi, watu wenye ugonjwa kwa kisukari huitumia.

Mashine ya kupima macho pia ni aina ya vifaa vya matibabu na vifaa inayo patikana hospitalini kuwasaidia wagonjwa walio na shida ya macho.

Vifaa vya matibabu na vifaa hutumika tofauti tofauti. Kifaa kimoja hakifai kutumika kutibu wagonjwa wengi.

Hospitali zote nchini wanapaswa kuwa na vifaa vya afya na vifaa wanavyotumia, kutibu wagonjwa tofauti tofauti walio na magonjwa kadha wa kadha bila wasi wasi.

Hospitali zote zinapokuwa na vifaa vya matibabu na vifaaa vinavyofaa, inakuwa rahisi kwa kutibu wagonjwa magonjwa tofauti tofauti.

Afya ya kiakili inahusu ustawi wetu wa kihemko ya kisaikolojia na kijamii. Inadhiri tunavyofikiria na kutenda.

Dawa za kisasa au zile za kiasili huwekwa kwenye chupa iliyo safi ili isiweze kupatwa na uchafu ya mazingira.

Dawa iliyoegezwa, ikiwa na picha ya mtoto mchanga, inatumika kuwapa watoto wadogo, kutumia maagizo ya daktari.

Dawa za kisasa au zile za kiasili ni dawa ambazo hutumika kwenye mahospitali ili iweze kuwatibu wagonjwa tofauti.

Dawa za kisasa huwa imeandikwa maagizo, inayopeanwa na daktari jinsi ya kutumia dawa hizo na kwa wakati inayofaa kutumika.

Dawa za kisasa zimetengenezwa kwa njia tofauti, tofauti. Dawa hizi hupeanwa na daktari ikiwa imeandikwa jinsi ya kuitumia.

Dawa ya kisasa imeboresha maisha ya wanadamu kwa kuongeza muda wa maisha, kupunguza mzigo wa magonjwa mwilini na kuongeza maisha bora kupitia utunzaji wa kuzuia.

Madawa za kisasa zimetengenezwa kwa njia ya usawa ili mwanadamu anapotumia iweze kumsaidia kiafya bila kuadhiri kitu chochote mwilini.

Taratibu ya magonjwa na matibabu hufanywa kwa utaratibu mno kwa madaktari waliosomea kozi za udaktari ili waweze kusaidia watu.

Madaktari wa watoto uhakikisha kuwa watoto wamepewa kwa wakati unaofaa na pia chanjo ambayo haiwezi kuwadhuru.

Madaktari wa watoto huhakikisha kuwa watoto wamepata chanjo kwa wakati unaofaa na kwa njia ya ubunifu mno.

Daktari wa watoto huakikisha kuwa kila mtoto anapata chanjo kwa wakati unaofaa ili wanapoendelea kukuwa wasipatwe na magonjwa yanayoenea.

Afya ya uma na usafi inabidi kuzingatiwa mno hasa kunwa mikono kabla na baada ya kula au kutumia msalani.

Ili kupata afya bora, mwanadamu anapaswa kunawa mkono wake kila mara anapotoka hospitalini, kupitia sabuni na maji safi.

Dawa ya michezo ni tawi la dawa inayotumika kiwanjani kuwasaidia wake walioumia wanapocheza michezo tofauti tofauti.

Mchezaji aliyevalia nguo la samawati na manjano, amepata jeraha mguuni. Dawa la michezo, litatumika ili kumsaidia kupata nafuu.

Mchezaji anapopata jeraha kiwanjani, anapaswa kutumia dawa za michezo, kwani ni tawi la dawa inayotumiwa wakati mchezaji ameumia.

Dawa ya michezo ni tawi la dawa linalohusu kuzuia, kugundua na kutibu majereha yanayotokana au kuhusiana na michezo.

Dawa ya michezo. Ni tawi la dawa linalolenga kuzuia kugundua na kutibu majeraha inayohusiana na michezo kadha wa kadha.

Dawa za jadi ni dawa inayo tumika mashinani na imechangia pakubwa katika uchumi kwani watu hawana budi kuvinunua.

Dawa ya jadi huwa ya aina mbalimbali na pia hutumika kutibu magonjwa tofauti tofauti. Magonjwa kama vile ya kisukari, kichwa na kadhalika.

Dawa ya jadi, ni dawa inayopatikana sanasana mashinani kutibu magonjwa tofauti. Dawa hizi hutumika kihistoria kutoka kizazi kimoja adi kingine.

Dawa ya jadi, ni dawa inayotumika kihistoria, na kutoka kisasi kimoja hadi kingine. Sanasana madawa hizi upatikana mashinani.

Dawa ya jadi imewasaidia wengi kwani sio kila mtu anaweza kupata madawa kwa bei ghali bali imekuwa ya nafuu mno.

Kuna aina tofauti tofauti ya madawa ya jadi. Madawa hizi yanatoka mashambani na yanaweza kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya jadi ni dawa zinazotumika hasa kule mashinani, ikizingatia historia kutoka kizazi kimoja hadi kingine kutumia mimea tofauti tofauti.

Dawa ya jadi inahusu mazoefu ya huduma ya afya zilizowekwa katika historia kupitia kizazi kimoja hadi kingine ili kudumisha afya.